Migomba za ndizi ambazo bado hazijatoa matunda zimepandwa kwenye mistari sambamba na kupaliliwa vyema. Kando yake kuna majani kadha wa kadha ambayo yanasaidia katika...

Sehemu ya milima. Kuna mimea ya ndizi ambayo imeharibika. Imechomwa na jua kwa kuwa haijaangaliwa vizuri. Matunda yameshatolewa na ingine bado hayajaweza kukomaa.

Matunda mawili ya rangi ya manjano ambayo ni ndizi yanayoliwa, yamewekwa mezani. Yanaonyesha yapo tayari kupeana vitamini kwa wale wote wanaohitaji na wanaoitumia kwa afya yao.

Kuna ng'ombe kadhaa teknolojia ya kisasa imesaidia kuwa na mashine ambayo inatumika kukamua maziwa kutoka kwa wanyama hawa ili kurahisisha kazi na kuchukua muda mchache.